Mashine ya kiautomatiki ilioandaliwa kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, likiendelea kutumika kumwekea mteja huyu anayehitaji kupata huduma hii ya maziwa kutoka kwenye duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ambalo tayari limekwisha funguliwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata taabu ya aina yoyote

Duka linalojishuhulisha na uzaji maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limeshaweza kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wa huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata shida yeyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa ambayo tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya mtoto. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa. Matumizi ya mashine yanarahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa, kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa, mashine hii iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, ambalo tayari limekwisha kufunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja kujipatia huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuifikia na kuipata kwa urahisi na wepesi. Nje kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa ili kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata taabu ya aina yoyote.

Moja kati ya wafanyakazi, katika duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, akiendelea kuangalia utendaji kazi wa mashine ya kiotomatiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha zoezi la kuuza maziwa linafanikiwa kwa wepesi na urahisi.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kuweza kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa, ikiwa imepambwa kwa picha ya mlima na ng'ombe wawili wakiendelea kula majani. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Mfanyabiashara katika duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiendelea kukagua utendaji kazi wa mashine yake ya kiautomatiki, itakayomuwezesha na kumsaidia kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa kuwapatia huduma stahiki wateja wake.

Mashine ya kautomatiki yenye rangi ya bluu, nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe na picha ya bilauri iliyojazwa maziwa; ikitumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hiyo inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa; kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki iliyopambwa kwa rangi mbalimbali ikijumuisha rangi ya bluu pamoja na nyeupe ya maziwa pamoja na picha za ng'ombe, mashine hii ya kisasa inatarajiwa kutumika kwa ajili ya zoezi la kuuzia maziwa na kulifanya zoezi hilo liwe rahisi na jepesi.

Mashine ya kiautomantiki yenye rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya mtoto aliyeshikiia dumu lililojazwa maziwa na picha ya ng'ombe, iliyopambwa ili kuongeza mvuto wa mashine hiyo. Mashine hiyo inatarajia kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa yaliyopo katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaojitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi bila kupata tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa, likiruhusu wateja wakiwa wanahitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajia kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mfanyabiashara anaejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari limekwisha fungua duka lao ilikuweza kuruhusu wateja kupata huduma hio kwa urahisi na uwepesi na tabasamu zilizoko kwenye nyuso zao zikionesha furaha waliyokuwa nayo kuendelea na shughuli hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kiurahisi na wepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, ndani yake kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki inalotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka lianalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, kuweza kuifikia na kuipata kwa urahisi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki na tarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji e huduma hii, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata taabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine kama vile mtindi, vitafunwa na chai, likiwa tayari limeshafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo kutoka kwenye duka hili kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo katika duka hili, kuweza kuipata huduma hiyo kwa urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Mashine za kiautomatiki zilizoandaliwa mahususi kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, mashine hizo zikiwa zimepambwa kwa rangi mbalimbali pamoja na picha ya ng'ombe na picha ya mtoto aliyeshikilia bilauri iliyojazwa maziwa ndani yake.

Duka linalojishulisha na shughuli ya kuuza wa maziwa likiwa limefunguliwa kwa ajili ya kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hio katika duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila tabu ya aina yoyote. Ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi nyeupe pamoja na picha ya mtoto anayeshika bilauri iliyojazwa maziwa, mashine hiyo inategemewa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa, inayopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka ambalo tayari limekishwa funguliwa kwaajili ya kuweza kuruhusu wataje wanaohitaji huduma ya maziwa katika duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa, ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa likiweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yoyote katika kupata huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshafungulia, ili kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila shida na yoyote ndani yake kuwa kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotumika kwa ajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha za ng'ombe, ili kuifanya mashine hiyo iwe na mvuto. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiotematiki inayotarajiwa zaidi kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata taabu yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, kwa ajili y kuweza kuwaruhusu watejja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka llinalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishakufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na uwepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kisasa, ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, bila kupata taabu ya aina yoyote katika kupata huduma hiyo.

Mashine ya kiautomatiki inatarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu na maandishi pamoja na picha ya ng'ombe na rangi nyeupe; ili kuifanya iwe na mvuto na kuweza kuvutia mteja mashine, hii inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mwanamke mfanya biashara katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza wa maziwa, duka hilo likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kiweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, mwanamke huyonakiwa amesimama mbele ya duka lake kuonyesha utayari wa kuwahudumia wateja wake.

Duka lililopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuwezaa kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kwenye duka hili, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaoitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili kuweza kuifikia vizuri na kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi. Ndani yake kuwe kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki, inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe na picha ya ng’ombe, inayotumika kwaajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hii inayopatikana katika duka linalojihusisha kwa kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuendesha shughuli zake hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zinazotengenezwa kutokana na maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka katika duka hili, kuweza kuzipata kwa wepesi na urahisi.

Mfanyabiashara katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi ndani yake kulikuwa kuna mashine ya kisasa ya ki automatiki na utarajio kwa urahisisha mno zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya bilauli inayojaza maziwa. Mashine hii inatarajiwa kutumika kwa ajili ya kuweza kurahisisha mno, zoezi la kuuza maziwa bila kuwapatia tabu wateja.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa. mashine hiyo iliyopambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe na picha ya ng'ombe na maandishi yanayomaanisha kupatikana kwa huduma ya maziwa katika mashine hiyo.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa. Mashine hiyo inapatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ili kuweza kurahisisha zoezi hilo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi la kuuza maziwa, linalopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa ili kuweza kuruhusu wateja waohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi.

Duka linajihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja watakao hitaji kuipata huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kuwe kuna mashine ya kisasa na ya kiteknolojia kioteknomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari ameshafungua duka lake kwaajili ya kuruhusu wateja waohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, akiwa ameshikilia mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo ikiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja unahitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata taabu ya aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari, limekwisha kufunguliwa kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka, ili kuweza kuipata kwa wepesi na urahisi bila tabu ya aina yoyote.

Duka linajihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kwa hivyo kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo la kuuza maziwa.

Mashine ya kioutomatiki iliyoandaliwa kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, linalopatikana katika duka, linalo jishuhulisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine tayari kwa ajili ya kuruhusu wateja watakaokuja dukani hapo kwa ajili ya kupata huduma hiyo. .

Duka linalojihusisha na Shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, lakin pia kutoa huduma nyingine. Likiwa tayari limekwisha kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateje wanaohitaji kupatiwa huduma zinazopatikana katika duka hilo, kuweza kupatiwa kwa urahisi na wepesi.

Mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe inayotumika kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, iliyopo katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo.

Duka lililopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe lenye maandishi ya kuashilia kupatikana kwa bidhaa ya maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo. Duka hili linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa lliko tayari imekwisha funguliwa kwa wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata kwa urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa na kuuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kukamilisha zoezi la kuandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi mbalimbali na muonekano mzuri wenye kuvutia, ili kuweza kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hiki na kukipamba kwa nakshi mbalimbali ili kukifanya kiwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kukinunua.

Duka linalojihusisha na shunghuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha zoezi la kuandaa kiti na kukipamba kwa rangi tofautitofauti, kikifanya kiwe na mwenekano mzuri na wenye kuvutia kisha kukiweka sehemu ambayo itarahisisha zoezi la kuuza kiti hicho .

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuz bidhaa za samani mbalimbali. Kama vile viti, vitanda pamoja na meza likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi hilo la kuandaa vitu hivyo, na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuvifanya kuwa na muonekano mzuri na kuweza kumshawishi mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuaanda samani hizi na kuzipamba kwa rangi mbalimbali, ili ziweze kumvutia mteja aweze kununua bidha hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kutengeneza samani hiyo aina ya kitanda kwa ustadi mkubwa na weredi wa hali ya juu na ubunifu mkubwa, ili kuweza kumvutia mteja kununua bidhaa hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hii ya kitanda na kuiweka katika mazingira yatakayoweza kumvutia mteja kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, kama vile; viti, meza pamoja na vitanda. Vikiwa tayari wamekwisha kuviandaa viti hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa kitanda hichi na kukipamba ili kiwe na mvuto na kuweza kumvutia mteja, ili aweze kukinunua kitanda hicho.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa bidhaa na samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kutengeneza viti pamoja na meza, na kuvipamba na kuvibuni katika ubunifu uliokuwa mkubwa kabisa, ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, kama vile viti pamoja na meza na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti hvyo kisha kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali pamoja na kuzitengeneza, ikiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa samani hizo kwa ubunifu mkubwa na ustadi wa hali ya juu, na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa vitanda hivi na kuvipamba ili viweze kumvutia mteja kisha kuvupangilia katika mpangilio maalumu utakao rahisisha zoezi la kuuza.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti na vitanda, vikiwa tayari vimekwishakamilishwa zoezi la kuandaa vitu hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuvifanya viweze kumvutia mteja aweze kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na Shughuli ya kutengeneza na kuuza samani mbalimbali, likiwa limekwisha kukamilisha zoezi la kuandaa samani hizi na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuzifanya ziwe na muonekano mzuri wenye kuvutia ili kumfanya mteja aweze kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza samani za aina mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na vitanda, ikiwa tayari imekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo na kuvipamba kwa rangi tofauti tofauti ili kuvifanya viweze kuwa na mvuto na kuvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza na kutengeneza samani mbalimbali, ikiwa tayari limeshakamilisha zoezi la kuandaa samani hizo, inayojumuisha miti pamoja na meza, tayari kwa ajili ya kumvutia mteja atayehitaji kununua bidhaa hizo.

Duka linalojishughulisha na kuandaa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hii aina ya kiti, na kukipamba vizuri ili kuweza kumvutia mteja atakaye hitaji kununua bidhaa hiyo.

Duka linalojihusisha kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limeshakwisha kamilisha zoezi la kutengeneza samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofauti tofauti ili kuzifanya ziwe na mvuto na kumvutia mteja, kisha kuzipangilia katika mpangililo maalumu iltakalorahishisha zoezi la kuuza.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviaanda viti hivi na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, kisha kuvipangilia katika mpangilio maalumu ili kuweza kumvutia mteja atakapokuja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari imeshakwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti hivyo na kuvipamba, ili viweze kumvutia mteja kutokana na muonekano wake, na kisha kuvipangilia kwa mpangilio maalumu, ili viweze kurahisisha zoezi hilo.

Duka kubwa linajihusisha na shughuli ya kuuza samani mbalimbali kama vile vitanda na vi, ti vilivyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, ili kuvifanya viwe na muonekano mzuri wenye kuvutia na kumshawishi mteja kununua bidhaa hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza pamoja na kuandaa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamalisha kuandaa samani hizo aina ya vitanda kwa ubunifu mkubwa na ustadi wa hali ya juu, kisha kuzipamba kwa rangi tofauti tofauti na kuzipangalia katika mpangilio maalum utakaowepesisha zoezi la kuuza kwa bidhaa hizo.

Duka kubwa lenye mandhari ya kupendeza, linalojihusisha na shughuli za kuuza samani mbalimbali, kama vile; vitanda, viti pamoja na meza, vikiwa vitu hivyo tayari vimekwishatengenezwa na kupambwa kwa kutumia rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikiwa tayari limekwisha hitimisha zoezi la kuiandaa samani hii kwa ubunifu mkubwa ili kuweza kumvutia mteja na kumshawishi kununua bidhaa hiyo.

Wanawake wafanyabiashara wanajishughulisha na shughuli ya kuuza matunda mbalimbali kama vile, machungwa, ndizi, pamoja na matunda mangineyo, wakiwa sokoni wakiendelea na shughuli zao hizo za kila siku, tayari kwa ajili ya kuweza kuwapokea wateja watakaohitaji kununua matunda hayo.

Mwanamke mjasiria mali anayejihusisha na shughuli ya kuuza matunda mbalimbali kama vile ndizi, machungwa, pamoja na matikiti na matunda mengine. Akiwa sokoni akiendelea na shughuli yake hiyo huku tabasamu linadhihiri kwenye uso wake kuonyesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kuonyesha biashara yake hiyo.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali Kama vile nyanya, mbogamboga pamoja na bidhaa nyinginezo, akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku pamoja na wafanyabiashara wenzake, wote waki hakikisha wanafikia malengo yao.

Mwanamke mjasiriamali anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na mbogamboga na bidhaa nyingine. Akiwa sokoni akiendelea kufanikisha zoezi lake hilo yeye pamoja na wafanyabiashara wenzake, ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo yao.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea na shughuli yake ya kuuza nyanya pamoja na bidhaa nyingine, akishirikiana na wafanya biashara wenzake wakiwa katika eneo hilo la soko, ili kuhakikisha wateja wanapokuja anaweza kuwapatia huduma stahiki kulingana na uhitaji wao.

Njia ya kisasa nyepesi na ya kiteknolojia zaidi inamuezesha mtu kuweza kufanya miamala ya kifedha inayojumuisha kutoa na kuweka pesa kwa njia rahisi kwa kutumia simu janja ya mkononi pamoja na kadi ya benki, njia hii ni salama na nyepesi mno.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali upande wa nguo za kiume, zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu, na kuning'inizwa kwa kutumia vikwamusho ili kuweza kuepesisha zoezi la kuchagua nguo pale mteja atakapokuja kuangalia nguo kulingana na mapenzi yake.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali upande wa nguo za kiume, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu utakao muwezesha mteja kuchagua nguo hizo kulingana na mapenzi yake bila kuapata tabu ya aina yoyote.

Bidhaa zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, zinazopatikana katika duka la kisasa kabisa. Mpangilio huu wa bidhaa unam wepesishia mteja na kumrahisishia kuweza kuchagua bidhaa kulingana na matakwa yake.